Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ndani ya muundo unaofanana na chafu au bustani ya ndani. Mfumo huu una mimea midogo iliopandwa kwenye safu za mabomba meupe, ambayo mizizi ya mimea inazama kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Huu ni bustani labda wa hydroponic , ambapo mimea inaonekana kama saladi au kabeji imepandwa kwa mpangilio katika miundo kama mabati au vyombo maalum. Kuna mimea mingi iliyopangwa vizuri na pia kuna meza iliyo na vitu juu yake.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo ilivyopangwa kwenye mapamba ya bluu. Inaonekana kama mfumo wa kilimo isiyohitaji udongo unao tumia maji virutubisho kulisha mimea. Pia kuna kijiko kikiwa kimelala kwenye moja ya mabomba.

Huyu ni mwanaume amesimama ndani ya chafu akichungulia mimea iliyopandwa kwa safu. Mimea hiyo inaonekana kuwa imepandwa kwenye mfumo wa hydroponic au katika viungo vinavyopangwa vizuri ndani ya chafu.

Huu ni mfumo wa kilimo wa hydroponic ambao mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali katika maji yenye virutubisho. Tunaona chombo cha blue ambacho kinaonekana kuwa ndoo au container iliyotumika kama hifadhi ya maji yenye virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic , hasa mfumo wima unaotumia mabomba ya PVC kukuza mimea bila udongo. Mimea inakua katika mabomba hayo, huku ikipokea virutubisho kupitia maji yanayo zunguka.

Huu ni mfumo wa hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Inaonekana majani mabichi ya letules au mboga nyingine yanayekua na mizizi yake mirefu ikining'inia ndani ya maji yenye virutubisho. Chini kuna chombo cha blue kinachoshikilia maji hayo.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wakiwa zizini. Kuna ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamefungiwa kwenye vizimba ndani ya banda kubwa iliyojengwa na vyuma.

Hawa ni kundi la ng'ombe wa maziwa ndani ya banda au zizi ya kisasa, ng'ombe hawa wanaonekana wamepangwa kwa safu labda wakisubiri kukamuliwa au kulishwa, miundo ya chuma inaonekana kuwatenganisha ng'ombe na kuwasaidia kukaa mahali.

Huu ni eneo la kukausha masao, labda kahawa au nafaka nyingine yakiwa yametandikwa kwenye sehemu ndefu iliyofunikwa na rangi nyeupe. Kuna miundo ya kukausha yenye fremu za mbao au chuma pande zote mili za njia kuu ya kukausha na udongo mwekundu unaonekana chini.

Hawa ni watu wawili ndani ya chafu wakiwa wanashughulika na kilimo. Chafu hiyo ina mimea mingi iliyopandwa kwa safu na inaonekana kuwa na mfumo wa muundo wa chuma inayofunika. Watu hawa wawili wanaonekana wakifanya kazi ya kutunza mimea au udongo ndani ya chafu.

Hawa ni kundi kubwa la kuku, linaonekana wako katika shamba la kuku au banda la kuku. Kuku hao wana rangi ya kahawia na wamekusanyika pamoja, wakionyesha idadi kubwa ya kuku wanaofugwa.

Hili ni shamba kubwa la kabeji. Kabeji izi zinaonekana zimekomaa na ziko tayari kuvunwa. Majani ya kabeji yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Inaonyesha mandhari ya kilimo na wingi wa mazao.

Hawa ni wanawake kadhaa wakifanya kazi shambani, wakilima au kutunza mimea. Wamevalia nguo za kitamaduni na wako katika shamba lenye mimea midogo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti na majengo machache.

Hii ni shamba kubwa la uyoga uliopandwa kwa wingi ndani ya jengo au chumba maalum. Uyoga huu umepangwa kwenye rafu au vitanda vingi na unaonekana kuwa kwa wingi na utaratibu kuashiria kilimo cha kisasa na kikubwa cha uyoga.

Huu ni ndani ya chafu, yenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Ndani yake kuna safu ndefu za mimea, yenye majani mabichi, pengine mimea ya matunda au mboga kama vile straw berry . Mimea imepangwa vizuri kwenye vitanda na kunaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji au matandazo meusi chini ya mimea.

Hili ni trekta likilima shambani likipita katikati ya safu ndefu za mimea iliyopandwa. Trekta hilo linaonekana likitumia kifaa cha kulimia ambacho kinashughulikia mistari mingi ya mimea kwa wakati moja.

Hili ni trekta, likinyunyuzia dawa, au maji, au kupanda kwenye shamba lenye mimea, iliyopangiliwa vizuri katika safu. Mimea iko na rangi ya kijani kibichi, huku gari ina jembe, au kitu ya kunyunyuzia maji, iliyoachana.

Huu ni ndani ya chafu inayotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa ajili ya kilimo ya mazao. Chafu ina paa la wavu wa bluu unaopinda unaotoa ulinzi na labda kuthibiti joto na mwanga. Ndani ya chafu kuna safu ndefu za mimea iliyopandwa kwenye matuta yaliyofunikwa na karatasi nyeusi.

Huu ni muundo mrefu wenye safu nyingi unaofanana na banda la kuku la kisasa. Kwenye kila safu kuna kuku wengi waliopangwa wakionyesha mfumo wa ufugaji wa kuku. Kuna njia pana katikati ya safu labda kwa ajili ya usimamizi na usafirishaji wa chakula au mayai.

Huu ni shamba lenye udongo wa kahawia ambapo kuna mifumo ya umwagiliaji ya matone iliyowekwa. Mabomba meusi yamepangwa kwa safu yakionyesha maandilizi ya kilimo au mradi wa umwagiliaji.

Huu ni mmea mdogo unaomea ardhini, ukiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa karibu nao. Mfumo huu ni bomba refu linalopita karibu na mimea, likiwezekana lina matundu madogo, yanayotoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni sehemu za mfumo wa umwagiliaji wa matone, zilizowekwa ndani ya kisanduku cha kijani kibichi kinachofahamika kama valve box . Mabomba na viunganishi mbalimbali vimetumika kuunganisha sehemu za mfumo wa kusafirisha maji inaonekana.

Huu ni safu za mimea michanga huenda maharagwe au mimea mengine ya kijamii ya kunde, ikikua shambani au bustanini. Mimea hio imepanganiwa kwa mstari na udongo unaoonekana kuwa imelimwa vizuri.

Huu ni shamba lenye mimea iliyopandwa labda ndani ya muundo wa chafu au chini ya wavu wa kivuli. Kuna nguzo zinazoshikilia muundo wa juu na mistari ya umwagiliaji wa matone inaonekana chini ikipita karibu na mimea.

Huu ni mimea mdogo uliopandwa kwenye udongo ukiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone karibu nao. Bomba nyeusi ya umwagiliaji linaonekana chini na kuna kerekebisha matone kinachoelekea kwenye mmea.

Huu ni shamba lenye mimea michanga iliopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendeshwa kando ya safu hizo. Mabomba meupe yanaonekana yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mmea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone au mabomba yanayotandazwa shambani. Kuna mstari mweupe inayoonekana katikati ikiwa na mistari mingine myeusi inayoelekea kando labda ikiwa na mabomba ya maji yanayofikia mimea.

Hii ni shamba linalomwangilia maji, kwa kutumia mfumo wa umwangiliaji wa kunyunyizia. Maji yananyunyiziwa, juu ya mimea shambani, na kuna majengo nyuma. Mfumo huu, unatumika kusambaza maji, kwa mimea, kwa njia inayofanana na mfumo wa mvua haya hasi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba la mazao, labda mahindi au mimea mirefu inayofanana. Kuna maji yanayopita kwenye mfereji wa umwagiliaji na kifuniko cha plastiki kinachopita juu ya sehemu ya mfereji.

Huu ni bustani au shamba lenye mimea iliyopandwa mstari. Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji au njia zinazopita katikati ya mimea. Mabomba meusi yanaonekana zimepangwa kwa safu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Kuna bomba refu jeusi likipita katikati ya ardhi iliyolimwa. Na mistari midogo ya matone inaonekana ikitoka kwenye bomba hilo ikielekea kwenye mimea au mahali ambapo mimea itapandwa

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone au vinyunyizi. Maji yanamwagika kutoka kwa vinyunyizi vilivyopangiliwa kwenye bomba la kati yakifunika eneo kubwa la shamba. Mfumo huu husaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kutumia mabomba ya kupeleka maji kwenye mifereji shambani. Mabomba haya yamepangwa kwa safu yakichukua maji kutoka kwenye mfereji mkuu na kuelekea kwenye vijito vidogo vinavyotiririka kwenye udongo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mfuo au wa kunyunyizia maji shambani, unaotumia mabomba na vinyunyizio kugawa maji kwa mazao. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji na kuongeza unyevu kwenye udongo, kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Hili ni shamba, lililolimwa maji, ambapo maji yanatirirrika kwenye mifereji, kati ya mimea midogo ilipandwa kwenye mstari, pia, kuna mabomba meusi, ya mwangiliaji yaliyolala chini, kando ya mfereji ya maji, mandhari inaonekana kuwa ya kilimo, ikiwa na udongo lililolimwa, na mimea inayoanza kukuwa.

Huu ni shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Inaonekana kuwa na mistari ya mashamba iliyolimwa vizuri, na pia kuna mabomba ya umwagiliaji yanayoonekana katikati ya mistari, labda kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Huu ni sehemu ya chini labda ardhini yenye mimea iliyo kauka na vijiti viwili au magogo madogo yaliyo lala chini. Sehemu ya juu inaonyesha mimea yenye rangi ya kijani kibichi iliyo fifia.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Bomba la buluu lenye matundu linaonekana likipita katikati ya mimea midogo na matone ya maji yakidondoka moja kwa moja kwenye udongo karibu na mizizi ya mimea.

Hili ni shamba ambao linaonekana lililimwa na kumwagiliwa maji .Pengine kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone au mifereji .Udongo imepangwa kwa safu na kuna maji yanayotiririka katikati ya safu hizo.